Hapa kuna mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mfumo wa kilimo wima, unaojulikana kama kilimo cha wima. Mimea hiyo inakua kutoka kwenye matundu yaliyokatwa kwenye chombo kikubwa cheupe kinachoonekana kama nguzo.

Huu ni mfumo wa kilimo wa haidroponiki ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mashimo yaliyochimbwa kwenye mabomba meupe ya PVC . Mabomba haya yamewekwa kwenye nguzo zenye ngazi, labda zikiwa zimetengenezwa kwa mbao au chuma, kuruhusu mimea kukua kwa wima.

Huu ni mfumo wa upandaji wa mimea kwa kutumia maji badala ya udongo, unaojulikana kama hydrophonics .Kuna mimea midogo, labda salad au mboga nyingine, inayokua kwenye mabomba meupe. Mfumo huu una mitambo ya kusukuma maji na mwanga, kuashiria kilimo cha kisasa.

Hili ni shamba kubwa la kisasa ya kilimo cha hydroponics mimea ya mboga kama saladi imepandwa kwenye mabomba meupe yenye maji badala ya udongo, mimea hii imepangwa kwa mstari mrefu ikionyesha kilimo cha kibiashara chenye teknolojia ya kisasa.

Huyu ni mwanaume mzee mwenye kofia ya kijani na shati ya milia ya rangi ya machungwa na nyeupe akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa. Ame angalia moja kwa moja kwenye kamera, chafu ina muundo wa chuma na plastiki na mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama ndani ya chafu kubwa akichunguza mimea ya strawberry . Amevaa shati la miraba na suruali nyeusi na anaonekana kushika simu yake ya mkononi mkononi. Mimea ya strawberry imepandwa kwenye mifumo ulioinuliwa.

Hapa kuna mimea inayolimwa bila udongo. Tunaona safu ndefu za mabomba meupe yenye matundu yaliyopangwa kwa usawa na ndani kuna mimea baadhi ni ya kijani kibichi na mingine ina majani mekundu ya kahawia.

Hapa kuna mabomba yenye yamepachikwa mashimo mengi madogo madogo, ambapo mimea michanga ya kijani kibichi imepandwa. Mfumo huu unaonekana umetengenezwa kwa ajili ya kilimo chenye nafasi ndogo, labda bustani ya nyumba au shamba dogo la biashara ambapo mimea hukuwa na kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Hapa ni ndani ya chafu kubwa ambapo kuna mistari mirefu ya mimea midogo labda pilipili hoho au mimea mingine ya bustani iliyopandwa kwa utaratibu. Kila mmea unaungwa mkono na kamba nyeupe inayonyoosha juu. Mwanaume mmoja amevaa shati la buluu na suruali nyeusi anaonekana akitembea katikati ya safu za mimea.

Hili ni zizi kubwa lenye ng'ombe wengi wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Baadhi ya ng'ombe wamesimama huku wengine wamelala chini. Zizi lina muundo wa mbao na paa la chuma na kuna taa nyingi zilizowekwa juu ili kutoa mwanga.

Hapa kuna rundo kubwa la kahawa mbichi yenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani na nyeusi zikiwa zimewekwa kwenye gunia au kitambaa. Mikono ya mtu inaonekana ikipanga kahawa. Kwa nyuma kuna watu wengine kadhaa wakiendelea na kazi ya kahawa labda wakichagua au kuandaa.

Hapa kuna kitalu cha mimea, au shamba ndogo lililofunikwa na wavu wa kivuli, kikiwa na mimea mingi ya kijani kibichi, yenye majani mapana, labda ndizi, au aina nyingine ya mimea ya kitropiki, muundo wa kitalu umetengezwa kwa miti ya nyavu.

Hili ni rundo kubwa la vitunguu vyeusi vyeusi vilivyotawanyika kwenye sakafu ya zege. Kuna mikono miwili inaonekana. Ikionekana kuchagua au kupanga vitunguu. Kwa nyuma kuna gunia la kahawia lililofunguliwa.

Hili ni shamba kubwa la mboga likiwa limejaa kabichi zilizoiva na zenye afya zilizo pandwa kwa safu nadhifu. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu kuashiria udongo wenye rutuba. Mbali kidogo kuna miti na labda jengo dogo au makazi.

Hii ni kumbi kubwa iliyojaa maelfu ya vifaranga wadogo wakiwa wametapakaa kwenye sakafu. Vifaranga hawa wote wanafanana wengi wako wakiwa na manyoya meupe au manjano mepesi. Kwenye picha pia kuna mistari mirefu ya milisho na maji. inaonekana kama bomba nyekundu zilizoshuka kutoka juu zikitoa chakula na maji kwa vifaranga.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa vizuri, lenye mimea mingi ya kabichi iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba. Kwa mbali kuna miti na labda majengo flani chini ya anga la buluu na mawingu meupe.

Hili ni shamba kubwa la mahindi lililopandwa kwa mistari mirefu, likiwa na mmea mchanga wenye afya na yenye rangi ya kijanikibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba. Kwa mbali kuna vilima vidogo na anga safi lenye mawingu meupe.

Hii ni chafu kubwa, iliyojengwa kwa fremu za chuma, zilizofunikwa na plastiki au nyenzo nyingine inayoruhusu mwanga kupenya ndani ya chafu hiyo. Kuna safu ndefu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa utaratibu, ikiwanyesha kilimo cha kisasa na chenye udhibiti wa mazingira.

Hili ni eneo kubwa la shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi, ambapo wanawake kathaa wanaonekana wakifanya shughuli za kilimo kama kupalilia, wengine wameinama chini huku wengine wakiuwa wamesimama, udongo unaonekana kuwa wenye rotuba.

Hili ni shamba lililolimwa, na mimea midogo michanga ikiota kutoka kwenye udongo. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji la matone, likipita katikati ya mimea. Likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji unaonekana kuwa na ufanisi, na unalenga kuhifadhi maji.

Hili ni shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mistari iliyoinuliwa ya udongo, labda vitanda vya kupanda. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kama mirija meusi imewekwa kwenye kila mstari ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Hili ni shamba lililolimwa likiwa na mistari mirefu ya mimea midogo upande wa kulia , labda mimea ya kabechi au mboga nyingine, upande wa kushoto kuna mistari ya mapomba ya umwagiliaji wa matone yaliyotandaswa aridhini kuashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Hapa kuna shamba lenye udongo mwekundu na mistari ya mimea midogo michanga iliyopandwa. Kila mstari wa mimea una bomba jeusi la umwagiliaji wa matone, likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia maji kwa ufanisi.

Hii ni mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwa safu ikiwa na mabomba ya umwagiliaji wa matone yaliyotandazwa kando kwa kila safu. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye unyevu ukiashiria hali nzuri ya ukuaji. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na imeanza kukua vizuri.

Hili ni shamba kubwa linalomwagiliwa maji na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Kuna mimea mingi iliyopandwa kwa mistari, na bomba kubwa jeusi linapita katikati ya shamba likipeleka maji kwenye mashine ya kumwagilia iliyo mbele. Mashine hiyo inaonekana ikinyunyizia maji juu ya mimea.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa kwa uangalifu na lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka. Kila mstari wa mimea una bomba la umwagiliaji la matone, likionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo.

Hili ni shamba lenye mimea midogo, iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Ikiashiria kilimo cha kisasa na umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu au kahawia. Mimea bado ni michanga.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa vizuri na yenye midogo iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu, inayoashiria kilimo. Upande wa kulia wa picha, kuna tangi kubwa jeusi na bomba la buluu linaloonekana kutiririrsha maji likiashiria mfumo wa umwagiliaji.

Hapa kuna mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Kila mmea una majani mapana. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji likipita kando ya mimea, likionyesha mfumo wa kumwagilia maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia kinyunyuzi cha maji kikimwaga maji kwenye miema iliyopandwa kwa mistari kwenye udongo. Udongo unaonkeana kuwa wenye unyevu na mimea ni ndogo ikionyesha kuwa bado inakua.

Hapa kuna mimea mingi ya pilipili hoho ya njano iliyopangwa vizuri. Mimea hiyo imeungwa mkono na kamba na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana chini. Njia safi ya udongo inapita katikati ya mimea ikionyesha mazingira ya kilimo yanayodhibitiwa labda kwa uzalishaji mkubwa.

Hapa kuna safu ndefu za mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye udongo wenye rotuba ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba jeusi limepita kando ya kila safu ya mmea likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea hii inaonekana kuwa na afya njema na inakuwa vizuri.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa, ambapo mimea michanga imepandwa kwa safu ndefu. Kila safu ina mfumo wa umwangiliaji wa matone, unaonekana kama mabomba meusi madogo yanayopita kando ya mimea yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo.

Picha inaonyesha mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo mwekundu labda pilipili au nyanya ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kila mmea una bomba ndogo la umwagiliaji; linalopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi na udongo unaonekana kuwa una unyevu karibu na kila mmea.

Hapa kuna shamba kubwa iliyopandwa vitunguu maji ambavyo viko katika hatua ya ukuaji. Mimea hiyo imepangwa kwa safu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana wazi, ukitoa maji kwenye kila mmea. Kona ya kulia inaonyesha karibu jinsi matone yanavyotoa maji.

Hapa kuna safu ndefu za mimea michanga ya kijani kibichi ilyopandwa kwa utaratibu kwenye udongo wenye rotuba. Kila safu ina bomba dogo jeusi la umwagiliaji likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaotumika kuhifadhi maji na kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hii ni bustani ndogo iliyopandwa ikiwa na mimea michanga iliyopangwa kwa safu. Kuna mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiunganisha ndoo nyekundu iliyoning'inia kwenye uzio wa miwa. Mfumo huu unaonesha mbinu ya kilimo cha bustani ndogo na ufanisi wa matumizi ya maji.

Hili ni shamaba lenye mimea iliyopandwa kwa safu, ikiwezekana mboga. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana wazi na mabomba meusi yakiwa yamezama chini ya ardhi na mimea imepandwa juu ya plastiki nyeusi inayosaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu.

Hapa kuna shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi ikiwa inamwagiliwa maji kwa kutumia vinyunyuzaji vingi vinavyorusha maji hewani na kutengeneza ukungu mzuri. Nyuma ya shamba, kuna majengo machahe yanayoonekana kama nyumba za shamba au makaazi na miti michache.